Safu ndefu ya suti za wanaume, zilizopangwa kwa uangalifu kwenye chumba cha maonyesho. Suti hizo zina rangi mbalimbali kama kahawia, kijivu, buluu na nyekundu. Zikionyesha mitindo tofauti, na vitambaa, zimetundikwa kwenye raki nyeusi, na taa zina ziangaza, zinasisitiza uzuri wa mavazi haya.

Duka la nguo lenye ofa. Nguo zimerundikwa kwenye rafu na meza na mashati ya miraba miraba na jeans kadhaa. Mwanga ni hafifu kidogo lakini unawezesha kuona bidhaa.

Duka la viatu inaonyesha rafu zikiwa zimejaa viatu vya aina mbalimbali; vikiwemo vya wanawake na pengine vya wanaume na nguo chache upande mmoja.

Duka la kisasa la nguo na viatu upande wa kushoto kuna rafu zilizojaa viatu vya aina mbalimbali na pia mikoba , katikati kuna sofa nyeusi ya kupumzika na meza , upande wa kulia kuna nguo zilizopangwa kwa kufuata mtindo na rafu nyingine zenye bidhaa mbalimbali kama vile mikufu na saa.

Onyesho la duka la nguo. Katikati kuna mwana mitindo amevaa kofia kubwa ya jua ,miwani nyeusi na gauni lenye maua mekundu na meupe. Amebeba begi ndogo mkononi.

Rundo la fulana za rangi tofauti zimewekwa vizuri kwenye rafu dukani. Kuna fulana nyeupe, njano, machungwa, nyekundu na kijani kibichi. Juu ya rafu kuna bango linalo onyesha bei.

Nguo zilizopangwa kwenye reki ndani ya duka au soko. Kuna nguo za aina mbali mbali zikiwemo mashati, suruali na sketi. Juu kuna mabango moja likiwa na neno familia

Ndani ya duka la nguo kuna bango kubwa na mwanamke. Nguo zilizopangwa kwenye rafu na standi zenye maandishi as seen on tv .

Duka la vivo, likionyesha mavazi mbalimbali yalipangwa kwenye reki, ishara nyekundu ya vivo inaoekana wazi juu ya lango, ndani ya duka kuna skrini au televisheni zinazo onyesha picha au video.

Chumba cha maonyesho cha nguo chenye sakafu ya mbao na dari nyeusi ilio na taa nyingi. Nguo zimewekwa kwenye rafu na meza mbalimbali zikionyesha rangi na mitindo tofauti. Kuna vioo vingi vilivyotumiwa kupanua nafasi.

Sehemu la duka la nguo. Juu ya rafu nyeupe kuna mikoba mbalimbali ikiwemo mweusi mkubwa na mingine midogo nyekundu na nyeusi. Pia kuna mapambo kama mkufu kwenye stendi nyeusi na shangaa nyingine. Kulia kwa picha kuna vitambaa vilivyoning'inia labda shali au scarf .

Duka la nguo labda la mitumba. Juu kuna begi za wanawake za rangi mbalimbali. Chini, kuna raki za nguo zilizopangwa vizuri zikiwa na suruali nyingi nyeusi la bluu zilizoning'inia. Mbele kidogo kuna nguo zingine za rangi tofauti zikiwemo kahawia za buluu.

Duka la nguo lenye shughuli nyingi. Nguo na mifuko zimetapakaa kwenye meza na rafu. Watu wachache wanaonekana wakichagua nguo. Linaonekana kama duka lililopangwa vibaya.

Duka la nguo; kuna nguo nyingi zimening'inia kwenye paa zikiwemo gauni ndefu, kanzu na fulana. Pia kuna rafu zilizo na viatu na mikoba. Duka linaonekana kuwa nadhifu na limepambwa vizuri.

Duka la nguo lililopangika vizuri . Kuna nguo nyingi zimeninginingia kwenye paa zikiwemo tishati, mashati na jaketi za rangi tofauti . Chini kuna makabati meupe ya kushikia vitu na ukuta una muundo maridadi.

Manyeke matatu yakiwa yamevalia nguo za kiume ndani ya duka. Nyuma yao kuna nguo nyingine zilizopangwa kwenye reki na pia mandhari ya ndani ya duka yenye taa. Sakafu inaonekana kuwa ya rangi nyeupe.

Onyesho la bidhaa katika duka. Kuna kasha la mannequin lililovaa kofia kubwa nyekundu na nguo nyekundu likionyesha mikoba na vifaa vingine vya kuundwa. Chini kuna shanga na pete zikiwa zimepangwa kwenye viunzi nyeusi pamoja na lesso ya rangi ya machungwa.

Duka la nguo. Kushoto kuna nguo zilizoning'inizwa na kuweka kwenye rafu pamoja na suruali chini. Kulia kuna rafu kubwa iliyojaa mashati iliyokunjwa vizuri, na baadhi yanaonekana kuwa na punguza la bei .

Mtu akishikilia shati jeusi lenye picha. Shati hilo linaonyesha mdomo uliowazi na macho makali, likiwa limening'inia kwenye kamba ya nguo ndani ya duka au chumba cha kuvalia.

Gari la Toyota Landcruiser la zamani. Nyeusi na sehemu za chini ni za rangi ya fedha. Ina magurudumu makubwa na rack ya mizigo juu. Imeegeshwa kando ya barabara, na mandhari ya mashambani nyuma.

Gari jeupe la subaru forester ambalo linaonekana kuwa mfano wa SH5 limeegeshwa nje mchana na inaonekana kuwa katika hali nzuri.

Gari aina ya, SUV.Limeegeshwa ndani ya chumba kinachoonekana kama chumba cha maonyesho cha magari. Gari hilo lina rangi nyeusi na lina grela kubwa mbele.

Mabasi kadhaa yakiwa katika mchakato wa kuunganishwa ndani ya jengo kubwa, labda kiwanda. Basi moja ya rangi ya chungwa lipo mbele likiwa bado haijakamilika, na kofia yake injini imefunguliwa. Nyuma yake kuna basi jeupe lililokamilika zaidi na mengine yanaonekana kwa mbali.

Gari aina ya Toyota jeupe lililopaki chini ya jengo, inaonekana liko katika hali nzuri na kuna kibandiko chenye picha ya mbwa mwitu mbele.

Mwanaume mweusi, amevalia suti nyeusi na shati nyeupe, akiegemea gari jeusi ndani ya chumba cha maonyesho ya magari. Anaonekana kulitazama gari hilo kwa makini.

Gari jeupe, la infinity likiwa limeegeshwa, ndani ya jengo, labda chumba cha maonyesho, ina paa refu, na mistari maridadi, ikiashiria, gari la kifahari.

Gari la kifahari aina ya Mercedes Benz likiwa limeegeshwa chini ya banda. Milango ya upande wa dereva imefunguka. Gari lina rangi nyeusi na linaonekana liko katika hali nzuri.

Gari lenye rangi ya buluu na chini ni kama rangi ya beige au nyeupe. Lina paa la mizigo na ngazi nyuma na gurudumu la ziada limewekwa nyuma.

Gari ya rangi ya fedha ikiwa imepaki nje, labda sehemu yenye udongo au mlima nyuma. Inaonekana kuwa na matairi ya altirim au alfrid ikionyesha inaweza kutumika kwa barabara zisizosawa. Kuna stika au nembo kwenye mlango wa upande.

Magari mawili, moja ndogo la kijani na moja jekundu aina ya tuktuk, yakiwa yamepaki katikati ya miti na nyasi. Watu kadhaa wamesimama karibu na magari haya, huku mmoja akiwa amevaa fulana ya rangi ya kijani kibichi yenye vikanda ya kuakisi mwanga.

Gari la Audi, likiwa na tairi nyeusi. Namba ya sehemu ya gurudumu inaonekana. Gurudumu lina muundo wa spoke nyingi, na lina nebo ya Audi katikati.

Kundi la watu iliyokusanyika kwenye eneo la wazi lenye nyasi. Kuna magari kadhaa yameegeshwa karibu. Na baadhi ya watu wamesimama huku wengine wamekaa chini. Mandhari inaonekana kuwa na miti michache na anga iliyotanda mawingu.

Gari jeupe la Subaru forester inaonekana kwa mfumo wa mwaka elfu mbili na kumi lipo limeegeshwa nje labda kwenye maegesho au eneo la wazi, magurudumu yake yana spoki nyeusi na kingo nyeupe.

Safu ya magari meupe yaliyopakiwa nje, labda kwenye eneo la kukodisha magari. Kuna anga la buluu na mawingu machache juu , hali ya hewa inaonekana kuwa nzuri.

Gari la fedha likiwa limeegeshwa kwenye eneo lenye vigae. Nyuma kuna jengo na mimea na mbali kidogo kuna mwavuli mwekundu. Gari lina nambari ya usajili ya kenya.

Safu ya magari, yaliyopangwa. Pengine kwa ajili ya kukodisha. Magari mawili, yaliyo mbele zaidi, yanafanana. Yana rangi nyeupe, au fedha. Na yanaonekana, kuwa ya Honda.

Gari jeusi la Subaru Impreza , pengine ya modeli ya elfu mbili ishirini na moja au elfu mbili ishirini na mbili kikiwa limeegeshwa kwenye nyasi. Lina rimu za kipekee zenye muundo wa mzunguko.

Gari jeupe la Volkswagen Tiguan likiwa barabarani. Linaonekana kuwa modeli ya baada ya elfu mbili na kumi na saba kutokana na muundo wa nyuma na magurudumu.

Inaonyesha gari jeupe la Volkswagen Chigon likionekana kuwa la kisasa. Lina muundo maridadi na taa za mbele zenye kung'aa.

Wanaume wawili karibu na gari la umeme. Mmoja labda mwuuzaji anaonyesha jinsi ya kuchaji gari. Wakati mwingine anaonekana akizingatia, huenda ni kwenye chumba cha maonyesho ya gari.

Ndani ya duka la magari ,ya Audi. Kuna magari mengi ya kifahari ya Audi , meusi, meupe, mekundu na ya kijani kibichi. Pia, kuna dawati la mapokezi na viti vya kusubiri.

Eneo la maonyesho ya magari. Kuna magari kadhaa yaliyoegeshwa na dawati la mapokezi ya mtu anayehudumia. Jengo lina ghorofa mbili na nafasi kubwa iliyo wazi.

Gari jeupe la Suzuki Alto likiwa limeegeshwa kwenye barabara ya udongo. Lina namba ya usajili KDH 990J. Nyuma kuna miti na majengo.

Gari aina ya Mitsubishi Pajero, rangi ya fedha likiwa limepaki mahali penye paa, pengine kwenye maegesho. Linaonekana kuwa limetunzwa vizuri.

Gari nyeusi likiwa limeegeshwa kwenye eneo la maegesho la nje. Nyuma yake kuna jengo lenye paa la rangi ya machungwa likiwa na nguzo na gari lina dirisha lenye tint .

Lori kubwa jekundu likisafirisha magari mengi. Magari hayo yamewekwa kwenye ghorofa mbili. Mandhari ya nyuma inaonyesha miti na anga la mawingu. Inaonekana ni huduma ya kusafirisha magari.

Gari dogo la zamani la rangi ya chungwa likiwa limeegeshwa nje. Linaonekana kuwa ni aina ya mini austin . Likiwa na matairi meusi yenye rimu za rangi ya chungwa.

Soko la ndani lenye ghorofa mbili. Chini kuna maduka mengi ya uuzaji na bidhaa mbali mbali, na juu kuna nguo zilizoning'inizwa zikionyesha bidhaa zinazouzwa.

Soko la wazi. Kuna watu wakiuza na kununua mboga za majani, zikiwa zimewekwa kwenye meza ndefu. Kuna vibanda vya muda na inaonekana kama mvua imenyesha au inakaribia kunyesha kutokana na hali ya anga.

Shanga nyingi zilizotengenezwa kwa kombe za bahari na vitu vingine vya asili. Zikiwa zimetundikwa kwenye mbao. Inaonekana kama duka la ufundi au soko la bidhaa za kienyeji.

Soko lenye shughuli nyingi, labda nchini Kenya. Kuna wafanyabiashara wakiuza matunda na bidhaa nyingine na watu wakitembea au kukaa karibu na maduka. Majengo yanaonekana ya kawaida na kuna gari ya mkokoteni mbele.

Mboga nyingi zikiwa zimepangwa. Ikiwemo figili nyekundu, mimea ya kijani kibichi kama vile giligili na labda kabichi. Inaonekana kama soko la mboga.

Soko la mboga na matunda yakiwemo vitunguu ,ndizi ,nyanya ,matango, viazi vitamu na mboga za majani zikiwa zimepangwa kwa ajili ya kuuza.

Soko la wazi lenye bidhaa za sanaa za kiafrika zilizochongwa zikiwemo sanamu za wanyama, na vinyago. Bidhaa hizo zimewekwa chini kwenye vitambaa. watu wanaonekana wakiuza au kutazama bidhaa hizo.

Soko la ndani, labda, city market Nairobi, lenye maduka mengi. Kuna bidhaa mbalimbali, kama vile maua, vinyango, na sanaa, huku watu wakizunguka, na kuuza bidhaa.

Rundo la sanaa la shanga ya Kiafrika, hasa bangili na shanga, zenye rangi nyingi nyingi kama nyekundu, nyeusi, kijani na nyeupe, zikiwa zimepangwa kwa kuvutia.

Soko ndogo. Kuna ndizi nyingi zilizoning'inia, machungwa mengi yamerundikwa, nanasi kadhaa chini, na chungu cha maji na matunda mengine yasiyoeleweka vizuri. Inaonekana kama sehemu ya kuuzia matunda.

Soko la wazi, lenye bidhaa nyingi, chini ya hema, kuna watu wakitembea na kununua. Nyuma, majengo marefu yanaonekana, chini ya anga ya blue .

Soko la ndani labda la sanaa au la kitamaduni. Chini kuna uchoraji mwingi unaoonyesha manthari ya kiafrika na maisha ya kila siku. Juu kuna rafu zilizojaa bidhaa zikiwemo nguo au vitambaa. Paa la jengo lina umbo la kipekee.

Duka la matunda lenye matunda mengi yaliyopangwa vizuri. Kuna ndizi nyingi zikining'inia juu. Na chini kuna milundo ya nyanya , machungwa na matunda mengine. Inaonekana kama duka lenye shughuli nyingi na bidhaa safi.

Soko la maua lenye hema ya kijani. Wafanyibiashara wakipanga maua mbalimbali kama vile meupe na mekundu. Kuna viti, ndoo na mabaki ya medali chini, kuashiria shughuli nyingi.

Duka la nguo. Kuna rafu zilizojaa vitambaa vya rangi na nguo zilizokunjwa vizuri. Katikati, kuna manekini yaliyovalia koti la kijani na sketi enye mapambo.

Ukuta uliojaa zawadi za Kiafrika. Hasa wanyama, ambao kama simba, pundamilia imetengwa. Pia kuna bendera ndogo za Kenya na vitu vingine vya salaa vilivyo tengenezwa kwa mikono vinavyo ashiria soko au duka la ubuni.

Soko la matunda na mboga, labda soko la malindi, Kenya. Kuna mirundo ya matunda mekundu, ndizi, karoti na mazao mengine yaliyopangwa kwa kuvutia katika vibanda na vikapu, ikionyesha wingi wa bidhaa sokoni.

Soko lenye shughuli nyingi, labda barabara au kifungu. Kuna vibanda vingi pande zote mbili vikiuza bidhaa mbali mbali zikiwemo: nguo, mifuko na labda sanaa au ufundi.

Muuzaji kando ya barabara, pengine sokoni amezingirwa na bidhaa mbalimbali kama shanga na mapambo mengine yaliyopangwa kuuzwa. Inaonekana ni mchana ya jua linawaka.

Mazingira ya jiji au mji mdogo. Inaonyesha majengo kadhaa ya ghorofa mengine yakiwa yanaonekana kama yamekamilika na mengine bado yanaendelea kujengwa hasa lile la manjano lenye madirisha mengi. Kuna magari machache ya barabarani na anga lina mawingu meupe aliotawanyika ikionyesha kuwa ni mchana.

Jengo la ghorofa tatu, likiwa limepakwa rangi ya blue na nyeupe. Kuna maduka chini, na sehemu za juu zinaonekana kua nafasi za biashara au ofisi. Kwenye ghorofa ya kwanza kuna bango jeupe na maandishi ya kijani kibichi.

Bango la tangazo lililofungwa kwenye nguzo. Bango hilo linatangaza: Highway Heights Kileleshwa, ikiwa na ofisi za kuuza na kukodisha. Namba ya simu ya mawasiliano inaonekana pale. Nyuma ya bango kuna miti na majengo mengine, na bango lingine jekundu linaonekana kwa mbali upande wa kulia.

Jengo la ghorofa kadhaa lenye rangi ya kahawia likiwa na ua wa chuma mbele yake. Bingu ina mawingu meupe yaliyotawanyika. Inaonekana kama makazi au ofisi.

Nyumba kubwa ya kifahari yenye ghorofa mbili. Ina bustani ndogo iliyotunzwa vizuri na sehemu kubwa ya kuegesha magari. Hali ya anga inaonekana kuwa nzuri.

Nyumba za gorofa mbili za rangi ya pinki zikiwa na madirisha mengi. Mbele ya nyumba hizo kuna ukuta mrefu wa zege unaotenganisha eneo la nyumba na eneo la chini lenye ardhi iliyo wazi na nyasi chache. Pia kuna miti midogo ya mimea mingine iliyopandwa karibu na ukuta.

Jengo refu la gorofa linaonekana kuwa makazi au ofisi. Lina kuta za matofali na sehemu nyekundu mbele kuna mimea kidogo na angani kuna mawingu machache.

Mnara mrefu wa mawasiliano wenye rangi nyekundu na nyeupe. Ukisimama wima chini ya anga ya buluu iliyo wazi. Chini ya mnara kuna majengo yenye paa nyekundu, na kando kuna eneo la nyasi kavu.

Jengo refu la kisasa likiwa na balconies nyingi zilizopangwa kwa mtindo wa matuta. Majengo haya yamezungukwa na miti, na anga ni la blue .

Nyumba ya ghorofa moja yenye paa la kahawia na kuta za mawe. Umezungukwa na mimea mingi ya kijani kibichi, chini ya anga la bluu.

Majengo marefu yakiwa yamesimama dhidi la anga ya blue yenye mawingu meupe. Majengo yanaonekana kuwa chini ya ujenzi au yamemalizika kwa sehemu na kuna sehemu za rangi ya kahawia na nyeupe. Chini ya majengo kuna muundo mwingine wa jengo ambalo sehemu yake tu inaonekana.

Jengo refu, labda ghala au kiwanda. Likiwa na paa la bluu na kuta za kahawia. Upande wa kulia, kuna ua la mabati, uliozungukwa na nyasi kavu. Anga lina mawingu meupe.

Jengo refu labda gala au kiwanda likiwa na paa la bati na madirisha ya bluu. Mbingu ina mawingu meupe na kuna nyasi kavu upande mmoja.

Bango kubwa la matangazo ya jengo. Bango linaeleza kuwa kuna nyumba vya kulala mbili na vyumba vya kulala tatu na bei zinaanzia shilingi milioni kumi na moja nukta saba. Chini ya bango kuna namba za simu za kuwasiliana.

Nyumba za kisasa zina ghorofa mbili, paa jekundu na kuta za rangi ya machungwa na kijivu. Zimezungukwa na ua na kuna barabara mbele yake. Inaonekana kama makazi mapya au yaliyokarabatiwa.

Jengo refu, labda la makazi au ofisi likiwa na ghorofa kadhaa. Jengo lina rangi nyekundu iliyokoza, nyeupe na rangi ya matofali na lina madirisha mengi ya kioo yanayoakisi mwanga. Mwangaza wa jua unaonekana vizuri kwenye sehemu ya kioo cha jengo.

Eneo wazi la ardhi labda la ujenzi chini ya anga ya buluu na mawingu machache upande wa kushoto kuna jengo refu lenye kuta za matofali na mistari nyekundu kwa umbali kuna majengo mengine na miti.

Jengo refu, la ghorofa nyingi. Linaonekana kua makazi, likiwa limepakwa rangi ya waridi hafifu. Lina madirisha mengi, yenye vioo vinavyong'aa, na baadhi ya balkoni ndogo, zinaonekana. Mbele ya jengo, kuna ukuta mfupi wa matofali au mawe.

Jumba la kifahari lenye rangi ya kijivu na balcony ya kisasa. Kuna bustani iliyopambwa vizuri. Kuta za juu zenye uzio wa ncha kali na ngazi ya chuma iliyopanda juu ya jengo. Dirisha kubwa linaonekana upande wa kushoto.

Bango refu la matangazo la Mwananchi Credit lililowekwa wima. Likitangaza mikopo ya hatimiliki hadi shilingi milioni ishirini na tano. Pia kuna namba za simu za kuwasiliana nazo.

Nyumba ya ghorofa yenye paa la vigae vya kahawia na madirisha meusi. Umezuiwa na ukuta mrefu wa mawe na kuna anga ya buluu iliyowazi juu.

Ukuta wa mawe au simiti, pengine wa jengo yakiwa na madirisha matatu meusi yaliyopangwa. Upande wa kushoto kuna machapisho yanayoonekana kama nguzo ya simiti au magogo na juu yake kuna waya za umeme au mawasiliano. Chini kuna barabara yenye lami nyeusi.

Majengo marefu labda ya makazi au biashara, chini ya anga safi la blue .Mojawapo, bado unaonekana katika ujenzi. Miti kadhaa pia inaonekana, na kuna ishara ya kibiashara karibu na barabara.

Jengo refu lenye ghorofa kadhaa limepakwa rangi ya kijani kibichi na lina madirisha mengi. Juu ya jengo hilo, kuna ishara inayoonekana. Anga linaonekana kuwa samawati wazi.

Majengo marefu ya kisasa, ni ya madirisha ya buluu. Labda ni ghorofa. Mbele kuna uwanja wa michezo wa watoto wenye bembea. Inaonekana ni eneo la makaazi.

Jengo la gorofa limezungukwa na miti na kuna kitu cha chuma kinachifanana na ngazi au muundo wa mchezo. Anga ni buluu isiyo na mawingu.

Jumba kubwa la kifahari, lenye orofa mbili, likizungukwa na bustani kubwa ya kijani kibichi. Nyumba inaonekana kuwa na kuta za rangi ya udongo au manjano. Kuna miti mingi inayozunguka eneo hilo.

Jengo la ghorofa nyingi lina rangi ya kijivu na madirisha mengi. Imejengwa kando ya ukuta wa matofali ya rangi ya kahawia na anga la buluu lenye mawingu machache inaonekana wazi juu yake.

Bango la naivas likiwa limepakwa rangi nyekundu na kuwekwa kwenye nguzo ya taa. Inaonekana kuwa nje ya jengo, labda duka la naivas huku anga likiwa linaonekana sehemu ya juu.

Safu wima za bidhaa kwenye duka ikiwezekana maduka makubwa. Bidhaa nyingi zimepangwa vizuri kwenye rafu lakini baadhi ya sehemu zinaonekana tupu, zikipendekeza huenda kulikuwa na uhaba au ununuzi mkubwa wa bidhaa fulani.

Rafu nyingi zilizojaa bidhaa mbali mbali . Juu kuna mikoba ya aina tofauti, mingine ikiwa na michoro ya kuvutia, na mingine ikiwa na rangi za asili. Rafu za chini zina vitu vidogo, kama vile sanamu, saa na mapambo mengine yanayoonekana kua ya kitamaduni.

Eneo la kujihudumia la kulipia bidhaa, katika duka kubwa. Kuna skirini ya kompyuta gizani, na sehemu za kuekea bidhaa. Rafu za bidhaa zimejaa pande zote mbili za koridoo.

Ndani ya duka kubwa, au maduka makubwa kukiwa na bidhaa zimepangwa kwenye rafu ndefu. Wateja wanatembea kati ya njia wengine wakiwa na troli za ununuzi. Dari ni ndefu na kuna taa nyingi. Kwa umbali, kuna mapambo yaliyopambwa na nambari ya matangazo.

Rafu nyingi kwenye duka kubwa. Zimejaa bidhaa mbali mbali. Bidhaa nyingi zinaonekana kua za urembo au huduma binafsi, zikiwa zimepangwa vizuri kwenye chupa, na vifungashio. Sehemu ya chini ya rafu inaonekana kua na friji au sehemu ya kuweka baridi.

Ndani ya duka kubwa ikiwa na rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali, nyingi zikiwa na vifungashio vya rangi ya machungwa na nyekundu. Taa za dari zinaangaza nafasi io na kuna njia pana katikati ya rafu.

Eneo la malipo katika duka kubwa. Wateja kadhaa wamesimama kwenye foleni na toroli zao wakihudumiwa na wafanyikazi waliovalia sare nyekundu. Sakafu inaonekana kuwa na vigae vya rangi ya kahawia.

Duka kubwa la kisasa labda la mboga. Kuna rafu zilizojazwa na bidhaa mbalimbali na pia kuna sehemu ya vitu vingi vilivyopangwa kwenye mapepa, labda viungo au nafaka. Taa nyingi zinaning'inia kutoka dari.

Rafu za maduka makubwa zilizojazwa bidhaa mbali mbali. Upande wa kushoto kuna bidhaa kama maziwa na pakiti zenye rangi tofauti. Kulia kuna rafu zingine, zilizojazwa bidhaa na nafaka, maziwa ya muda mrefu, sukari, na unga. Sakafu inaonekana kuwa na matofali mekundu.

Jengo refu lenye ishara za Naivas juu na chini yake kuna ishara ya Summit Institute iliyoelekezwa kwenye gorofa ya sita. Mimea na miti inaonekana mbele ya jengo.

Ndani la duka kubwa la soko. Bidhaa mbalimbali zimepangwa, ikiwemo viti vya plastiki, nguo na bidhaa za kuoka. Mwanga unatokana na taa za ndani na kuna ishara yenye namba kumi na tatu.

Ndani ya duka kubwa la bidhaa labda supermarket wakati wa usiku. Tunaona rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali upande wa kushoto; hasa vinywaji viliyopo kwenye friji. Upande wa kulia kuna rundo la chupa la vinywaji nyingi zikiwa na rangi ya kahawia na chungwa. Zimepangwa sakafuni.

Kanda ndefu, za duka kubwa. Ikiwa na rafu, zilizojazwa bidhaa mbalimbali, hasaa vinywaji. Mtu mmoja, anaonekana katikati ya kanda, na kuna sanduku kadhaa chini.

Rafu za maduka makubwa zikiwa zimejaa na bidhaa mbalimbali zikiwemo pakiti za M&Ms na bidhaa zingine za chakula.

Kuna duka kubwa la bidhaa mbalimbali. Rafu nyingi zimejaa chupa za sabuni, vinywaji na bidhaa nyingine za usafi wa nyumbani. Zimepangwa vizuri na zina rangi tofauti tofauti. Unaonekana ni duka lenye bidhaa nyingi za matumizi ya kila siku.

Rafu ndefu kwenye duka kubwa zimejaa bidhaa mbalimbali kama sabuni na bidhaa zingine za matumizi ya nyumbani. Kuna mabango ya bei na ofa zimebandikwa.

Ndani ya maduka kubwa au madogo, kukiwa na safu ndefu za rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali. Watu wachache wanaonekana wakifanya manunuzi, mmoja akisukuma troli na ununuzi.

Ndani ya duka kubwa, kuna rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali. Kuna ishara zenye maneno. Mtu mmoja anaonekana akisukuma troli la ununuzi.